Nguzo ndefu ya umeme, yenye nyaya zilizotandazwa kuelekea maeneo mbalimbali, ikiwa imesimikwa katikati ya madhari ya kijani yenye miti na mimea ya asili. Mandhari ya nyuma ina milima au vilima vilivyofunikwa na mawingu. Mazingira yanaonyesha ni kijijini, yakichanganya uzuri na maumbile ya miundo mbinu ya kisasa. Uwepo wa nguzo hii inaashiria juhudi za kufikisha umeme katika maeneo ya vijijini.

Majengo mawili yaliyojengwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia vyuma iliyotenganishwa na njia ya udongo. Majengo hayo yakiwa yameunganishwa kwa mabomba ambayo yanatumika kusafishia mafuta kwa ajili ya mashine ya kusukumia umeme. Mara nyingi mitambo kama hii hutumika katika sehemu za kufua umeme na sehemu za kusambaza umeme hasa na kuzalishwa kwa lengo la kusambaza kwa ajili ya matumizi ya majumbani.

Mtambo wa umeme, uliowekwa juu ya nguzo ya mbao ya umeme. Mtambo huo umeungainshwa na nyaya nyingi za umeme zilizopita juu yake ikiwa zimeunganishwa kwa kutumia vifaa maalum. Inaonekana kuwa ni sehemu ya mgawanyo wa nishati kwenye mtaa wa makazi, kwa nyuma tunaona jengo la ghorofa linalotumika kama makazi ya watu.

Nguzo zilizotengenezwa kwa zege, zikiwa zimepangana mkono wa kushoto na kulia zikiwa zimebeba nyaya tofauti tofauti zilizobeba umeme . Pia Kuna mnara ambao unaotumika kusambazia umeme wenye kiwango kikubwa . Pia kuna majengo na kulia ikiashiria kuwa ni sehemu ya maduka au makazi ya watu, pia kuna anga lenye wingu bluu ikimaanisha Kuna jua .

Nguzo ya umeme kubwa iliotengenezwa kwa zenge ikiwa na maneno mekundu pamoja na njano na meusi, pembeni kukiwa na gari na nyuma kukiwa na mti wenye majani ya kijani ikiashiri ni eneo la makazi ya watu. Nguzo hii hutumika kusambaza umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa ajili ya matumizi ya nyumbani pamoja na viwandani.

Eneo la miundombinu wa udhibiti wa maji kwenye eneo la bwawa au kituo cha umeme wa maji, njia ya zege yenye uzio wa rangi ya zamabarau inayoelekea kwenye jengo la bluu na vyuma vilivyosimama vyenye rangi ya njano. Ishara ya uwepo wa mashine kubwa ya kuinua au kuhamisha vifaa, pia kuna mianga ya barabarani imepangwa kwenye pande zote za njia na mandhari ya nyuma ikionyesha maji.

Mtambo wa umeme umefungwa vizuri katika nguzo mbili za mbao. Mtambo huo ukiwa katika eneo la mjini huku ukiwa umezungukwa, na majengo ya ghorofa inaashiria shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi pia. Mtambo huo umeunganishwa na nyaya nyingi ikionyesha mfumo wa usambazaji wa umeme, unahudumia sehemu kubwa ya jamii.

Sehemu ya ukuta wa mawe wenye urefu mkubwa uliotengenezwa kwa mawe makubwa yasiyochongwa sana, juu yake kuna uzio wa chuma nyuma ya ukuta kuna nguzo za mbao za umeme zilizounganishwa kwa waya kadhaa za umeme zinazoenda sehemu tofautitofauti, kwa pembeni kuna miti yenye majani ya kijani na anga lina mawingu kiasi likiangaza mwangaza wa asili.

Eneo la kiwanda lenye muundo wa kisasa, likiashiria kituo cha nishati au kituo kwa ajili ya kusambaza umeme, kikiwa na mfumo mpana wa mabomba ya chuma yanayoonyesha mtandao wa kusafirisha umeme au gesi. Vifaa vimepangwa kwa utaratibu wa kiinjinia, likiwa na bomba kubwa la kuzungusha maji pamoja na nguzo za umeme zilizopangwa vizuri, kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli.

Miundombinu ya umeme katika eneo la makazi ,nguzo ya umeme ikiwa imebeba nyaya nyingi, zilizotanda bila mpangilio, jambo linaloweza kuashiria changamoto ya kiusalama katika ufanisi wa ugawaji wa umeme, pembeni kuna jengo la ghorofa lenye rangi ya kijani na kahawia lenye viranda ambayo vimegeuwa sehemu ya kukaushia nguo jambo linaloonesha maisha ya kila siku, pia kuna taa barabarani na anga lenye wingu kiasi.

Mitambo mikubwa kwa ajili ya kufua umeme ikiwa na mashine upande wa kushoto na wa kulia kwa ajili ya kuinua vifaa vizito. Pia mazingira ya nje yalipo chini ya anga lenye mawingu ikionyesha shughuli za viwanda zinazohusiana na nishati. Eneo hili linaangaza uzalishaji wa umeme kama sehemu ya miundombinu kwa ajili ya kutengeneza na kusambaza umeme, kwa ajili ya matumizi ya viwandani pamoja na majumbani.

Nguzo mbili za umeme zilizotengenezwa kwa zege zikiwa zimeunganishwa na vyuma maalumu, kubeba mtambo mkubwa kwa ajili ya kubadilisha nguvu ya umeme. Kukiwa na nyaya za umeme zilizotoka kwenye mitambo maalum na kupeleka katika maeneo tofauti tofauti, pembeni kukiwa na kamera kwa ajili ya ulinzi pamoja na miti miwili michache ya kijani. Juu kukiwa na anga lenye wingu la bluu na jeupe kiashiria ni wakati wa mchana.

Nguzo ya umeme iliyotengezwa kwa zenge yenye mchanganyiko wa nyaya tofauti tofauti pamoja na miundo mbinu ya mawasiliano iliyoko mbele ya jengo la matofari, yenye nguzo nje ikiashiria ni eneo la biashara au makazi watu, kukiwa na hali ya hewa ya utulivu juu kukiwa na anga lenye wingu la bluu pamoja na jeupe ikiashira kuna hali ya ukavu pamoja na jua.

Nguzo mbili za umeme zilizotengenezwa kwa zege zilizounganishwa kwa nyaya pamoja na mitambo kwaajili kusafirisha umeme, nguzo hii ipo katikati ya makazi ya watu kwa maana imezungukwa na baadhi ya majengo ya ghorofa na mengine ya kawaida yenye bati kuukuu, ikiashiria ni makazi ya watu au sehemu ya biashara pia kukiwa na vyombo vya usafiri kama magari pamoja na muingiliano wa watu.

eneo la barabara likiwa na mistari meupe na meusi ikiashiria ni kwaajili ya watembea kwa mguu kuvuka .ikiwa na magari yaliyosimama gari la bluu pamoja na gari jeusi pamoja na watu tofauti tofauti watu wazima pamoja na mtoto wakiwa wanavuka eneo hilo la barabara. sehemu hii mara nyingi huwa ni sehemu maalumu kwa ajili ya kuvuka watu ,na magari au vifaa vya usafiri lazima vipunguze mwendo au kusimama kabisa ili kuruhusu watu wa tembea kwa miguu kupita .

Alama ya barabarani yenye mzunguko, wenye mandhari nyekundu na mstari mweupe wa mlalo katikati. Imewekwa mbele ya jengo lenye kuta za rangi ya bluu iliyopauka, na kivuli cha alama kikiwa ukutani. Hii ni mojawapo ya alama muhimu za usalama wa barabarani, zinazodhibiti mtiririko wa magari au watu katika maeneo maalumu.

Daraja kubwa lililotengenezwa vizuri kwa kupitishwa barabara ya lami chini yake. Barabara hii huwezesha vyombo vya usafiri, kama vile; magari na pikipiki kupita. Mbele ya daraja kukiwa na watu wawili, mmojawapo akiwa ameshika kopo la maji na mwingine akiwa amevaa tisheti nyeupe na kofia, wakiwa wanatembea kwa miguu, wakiwa wanaelekea magari ambayo yanaonekana yamesimama yako kwenye foleni.

Watu tofauti wakiwa katika shughuli ya ujenzi wa barabara, kifaa maalum cha kutengenezea barabara chenye rangi ya njano pamoja na matairi, pembeni kukiwa na mtu aliyevalia vazi la zambarau akiwa anasambaza kokoto kwaajili ya kujenga barabara, pembeni kukiwa na nyumba ikiashiria kuna makazi ya watu pamoja na nguzo ya umeme inayosafirisha umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Eneo kubwa la barabara likionyesha vifaa vya usafiri, vipo magari madogo na makubwa pikipiki pamoja na wapita njia kwa miguu waliosimama pembeni. Barabara hizi zimetengenishwa na ukingo wa chuma pamoja na majani ya kijani yaliyomea kwa ustadi nyuma ya barabara hii tunaonyeshwa daraja kubwa likiashiria sehemu hii kunaonyesha usafiri wa watu pamoja na magari.

Eneo la barabara lenye njia nyingi wakati wa usiku, ikiwa na mwangaza wa taa za barabarani na mgawanyiko katikati, pamoja na njia za huduma pande zote, kuna magari kadhaa kwenye njia za pembeni, huku barabara kuu ikiwa na magari machache zaidi, ikitengeneza utofauti wa shughuli za usiku kati ya njia za mtaa na barabara ya haraka, mandhari ya nyuma ina jengo taa za miji, na mimea na mizunguko.

Eneo la maegesho ya magari ikiwa ni magari ya aina tofauti tofauti ya rangi nyeusi, na bluu, na nyeupe yenye kuvutia. Chini kukiwa na sakafu na hupendeza; gari nyeupe lilikiwa na maandishi, ikiashiria ni gari kwa ajili ya biashara ya usafirishaji wa bidhaa pamoja na watu. Gari hili tumia mfumo wa kielektroniki kwa ajili ya kuomba kusafirisha kutoka sehemu moja kuna sehemu nyingine.

Eneo la barabara ya udongo, ikiwa na gari kubwa iliyobeba mashine maalumu kwa ajili ya kusafisha njia pamoja na kutengeneza barabara, ikiwa imezungukwa na watu tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la makazi ya watu au ni eneo la biashara. Gari lililobebwa kwenye gari kubwa ni gari maalumu kwa ajili ya ukarabati na utengenezaji wa barabara, kwa ajili ya usafirishaji wa vifaa vingine vya usafiri.

Watu wawili wakiwa juu ya pikipiki ya rangi nyekundu wakiwa safarini kwenye barabara ya lami, dereva amevaa shati la mistari ya bluu na nyeupe pamoja na suruali ya kahawia, huku abiria akiwa na shati la mistari ya njano na nyeupe. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo lenye lango la chuma viti vya plastiki na nyekundu ndani na mmea unaomea pembeni.

Watu wawili walioketi wengine wamesimama na wengine wameinama wote wakiwa katika eneo la barabara ya lami inayotengenezwa. Mashine yenye rangi ya njano ikiwa barabarani kwa lengo la kusimamia ujenzi wa barabara. Barabara hutengenezwa kwa lengo la kurahisisha usafiri wa watu pamoja na bidhaa zingine kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine hivyo barabara zinatakiwa kuwa nzuri, salama na bora.

Pikipiki yenye rangi ya kijani na nyeusi ikiwa na nembo yenye maandishi meupe ikiwa imeegeshwa mbele ya ukuta wa mawe uliodhohofika, pembeni kuna kifusi na mawe ya ujenzi. Pikipiki hii ina boksi imefungwa upande mmoja wenda ni kwa ajili ya usafirishaji au uwasilishaji wa bidhaa. Lango la mbao lenye kufuli linaonekana katika ukuta.

Tukio au maonyesho ya uzinduzi wa kampuni inayohusiana na usafiri pengine pikipiki, mandhari ikionyesha nembo ya farasi yenye kichwa cha farasi wa kijani, ndani ya duara ikionekana katika mabango yaliyopo nyuma ya washiriki, pia kuna watu watatu waliovaa kofia ngumu za fomu ya kijani zilizo na nembo ya farasi mmoja akiwa ameshika kipaza sauti na mwingine akiwa amekaa juu ya pikipiki.

Madereva wawili, waliovalia kofia ngumu na wakiwa kwenye pikipiki, wakiwa wamesimama kwenye jengo lenye rangi ya njano na nyeupe kwa lengo la kutaka kuchaji mabetri ya vifaa vyao vya pikipiki. Pikipiki hizi za kuchaji mara nyingi hutumika katika usafirishaji wa watu, pamoja na usafirishaji wa mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kibiashara zaidi.

Eneo la mto mdogo, likiwa na maji machafu pamoja na uchafu uliokusanywa sehemu moja, ikiashiria maji hubeba uchafu kutoka sehemu moja na kuja kuutunza sehemu hiyo, hii ni hatari kwasababu uchafu unapotunzwa sehemu hiyo, watu wanaotumia makazi hayo wanaweza kupata magonjwa kama vile kipindupindu. Inafaa kuwa na sehemu maalumu ya kutunzia uchafu wa namna hiyo na sio katika vyanzo vya maji.

Vifaa maalumu kwa ajili ya utunzaji wa takataka, kukiwa na ndoo kubwa yenye rangi ya kijani yenye mfuniko pamoja na mfuko wenye rangi nyeusi, ikiashiria ndani kuna takataka kwasababu umefungwa vizuri. Vifaa hivi huwekwa maeneo majumbani, maofisini na barabarani kuzuia utupajitaka wa ovyo. Vifaa hivi husaidia kupunguza idadi ya takataka kwenye mazingira na kuleta afya njema kwa watumiaji.

Kundi la watu wakishiriki katika usafi wa mazingira kwa kuondoa takataka nyingi zilizolundikana kwenye eneo la jamii, baadhi yao wakiwa wamevaa vizibao vyenye rangi inayoakisi, glavu pamoja na barakoa, wakitumia vifaa kama: matororli na majembe kusafisha eneo hilo pia kuna gari la njano kwa nyuma huenda linatumika kubeba taka.

Ukuta wa matofari uliochakaa ukiwa umepasuliwa katikati kwa lengo la kutengeza kitobo kwaajili ya kupitisha maji machafu ukiwa umezunguukwa na udongo uliombatana na mabaki ya uchafu kama makaratasi na vijiti eneo kama hili sio zuri kwa afya kwasababu mara nyingi maji yanayopitishwa hapo hutokea sehemu za chooni au sehemu zinazofanyiwa usafi na kuhusu maji hayo machafu ambayo ni hatari kwa afya kutoka nje.

Kifaa maalumu cha plastiki kwa ajili ya kutupia taka, chenye umbo la mstatiri wa wima na rangi nyeusi kikiwa na kifuniko cha kuzunguka chenye rangi nyeupe, muundo huu unaonekana kuwa wa plastiki unaofaa kwa matumizi ya ndani kama: nyumbani, ofisini au kwenye maeneo ya umma kama: madarasa, hospitali. Kifaa hiki hutumika kutunzia taka kwa ajili ya kulinda mazingira.

Mapipa matatu ya taka yaliowekwa kwa mpangilio maalumu wa utenganishaji wa taka, pipa la kushoto lenye mfuniko wa rangi ya njano imekusudiwa kwa taka zinazoweza kuchakatwa upya kama plastiki, karatasi au chupa. Pipa la kati linakusanya taka za kawaida ambazo haziwezi kuchakatwa tena na pipa la mwisho likiwa linahifadhi taka zinazooza kama mabaki ya chakula na majani.

Sehemu ya ndani ya choo cha wanaume, chenye vioo vitatu vya kisasa vina rangi nyeupe vilivyowekwa ukutani juu ya vigae vyenye rangi vyeupe, kila choo kina bomba la kusafirisha maji yaliyo juu yake, huku sakafu pia ikiwa na vigae na mfereji wa maji wa karibu kwa ajili ya kutirirsha maji baada ya usafi.

Kikundi cha watu kinachofanya usafi katika eneo la wazi karibu na jengo lenye bango linalosomekA "OFFICE TO LET". Wengine wameshika mfagio kwa ajili ya kufagia ardhi, huko moja akitumia bomba la maji kusafisha eneo la lami. Baadhi yao wamevaa sare au vizuio vya kwa kiakisi mwanga, vinavyoashiria kuwa huenda ni kikundi rasmi cha usafi au timu ya majanga.

Eneo lenye takataka nyingi zilizokusanywa kando ya ukuta wa mawe uliochakaa ikiwa chupa za plastiki, karatasi mifuko ya plastiki na taka nyingine mbalimbali pia kuna majani ya kijani yaliyo mea katikati ya taka hizo, ikiashiria mchanganyiko wa uchafu na uhai wa mazingira, mandhari hii inaonyesha changamoto ya usafi wa mazingira.

Gari maalum linalotumika katika utengenezaji na usafi wa mazingira, likionyesha likiwa katika sehemu ya dampo ambapo kuna uchafu mwingi uliokusanywa kukiwa na watu wawili mmoja ameinama na mwingine amesimama huku ameshikilia mfuko ikiashiria kuna aina ya takataka ziko ndani ya mfuko, juu kukiwa na anga lenye wingu jeusi likiashiria ni wakati wa mvua, pamoja na ndege wanaoruka eneo la dampo mara nyingi huwa ni kunguru.

Gari kubwa la taka likiwa limejaa mizigo mbalimbali, huku wafanyakazi wawili waliovalia sare za kijani wakisimama nyuma ya gari hio wakisimamia ukusanyaji wa taka. Mandhari ya mbele inaonyesha duka lenye bango na nguo zikining'inia, watu wachache wameonekana jirani na duka hilo. Hii inaonesha shughuli za kawaida za ukusanyaji wa taka mjini ikionesha umuhimu wa huduma za usafi na usimamizi wa taka.

Eneo la makazi lililojengwa kwa matofali mbele kukiwa na takataka nyingi aina ya makaratasi pamoja na chupa, pia nyasi zilizoota. Eneo hili hunaonekana ni eneo lisilo rasmi kwa ajili ya utupaji wa takataka. Na hii ni hatari, maana ni eneo la makazi ya watu na takataka zikiwa nyingi huweza kuhatarisha afya kwa kuleta magonjwa mbalimbali kama kipindupindu.

Gari la taka lenye rangi ya kijani, likiwa na mkono wa kimtambo unaoinua kifaa maalumu cha plastiki chenye rangi ya bluu kinachotumika kutunzia takataka, mkono huo wa gari ukiwa umefungwa kwenye mtambo maalumu, unaonekana kushikamana na upande wa gari, mandhari ya nyuma ina miti ya kijani kibichi ikiashiria kuwa tukio hili linatolea katika eneo la makazi ya watu au kijijini.

Eneo la dampo kubwa la takataka, ambapo watu kadhaa wakichambua takataka kwa mikono, wakitafuta vitu vya thamani au vitu vinavyoweza kutumika tena. Mmoja wao yuko mbele akibeba gunia kubwa mabegani, huku wengine wakiendelea kuchagua katikati ya taka zilichanganyika na mifuko ya plastiki, karatasi na taka nyingine za kawaida. Ndege wa porini pia wanatembea katikati ya taka hizo.

Mfanyakazi aliyevaa sare ya bluu, kofia nyeupe, glovu nyekundu pamoja na barakoa katika uso, akihusika katika shughuli ya usimamizi wa taka. Anaonekana akiwa ameinama ameshikilia mfuko mweupe, huku akichambua rundo la taka kubwa linalojumuisha chupa za plastiki. Nyuma yake kukiwa na gari yenye rangi ya bluu, ikionesha zoezi hili linafanyika kwenye mazingira ya njee au juu ya ardhi ya udongo.

Eneo la dampo kubwa la taka likiwa na roli lenye rangi ya bluu lililoegeshwa karibu na rundo la uchafu uliotawanyika, watu kadhaa wanaonekana wakichambua na kutafuta vitu katikati ya taka huenda wakitafuta vitu vinavyoweza kutumika tena au kuuzwa . Roli likiwa na namba za usajiri na alama za usalama zenye kuangaza mandhari ya nyuma inaonyesha miti na mawingu.

Shughuli ya usafi wa jamii ambapo watu wamevaa mavazi ya kinga kama: vizibao vya kuonekana kwa urahisi, glavu na kofia za usafi. Wanashirikiana kwa makundi kuchambua taka na kuzipakia kwenye gari ndogo yenye maandishi yenye rangi nyekundu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya mtaa yenye shughuli nyingi za maduka na watu wanaopita. Tukio hili linaonyesha mshikamano wa jamii katika usafi wa maeneo.

Miundombinu ya mifereji ya maji au njia ya kupitisha majitaka ikiwa na muundo wa zege ulio na tundu la mraba katikati, tundu hilo limezungukwa na udongo, mawe, nyasi pamoja na dimbwi dogo la maji karibu na mdomo wa muundo huo. Mandhari hii inaashiria kipengele muhimu cha usimamizi wa maji katika mazingira ya miji au vijijini.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu akihusika katika usafirishaji wa taka za kitabibu nje ya kituo cha afya. Anatumia toroli lililojazwa mifuko ya plastiki ya rangi nyekunde na nyeusi, ambayo inaelekea kuwa na taka hatarishi. Pembeni kukiwa na vyombo vinne vya taka, kila kimoja kikiwa na maandishi meupe pamoja na alama za hatari.

Eneo la nje ya jengo likiwa na watu anaohusiana na kutoa kampeni au mafunzo ya utoaji wa taka, kuna makasha ya taka yenye rangi mbalimbali kama vile nyekundu, bluu, njano na kijani ikionesha mfumo wa utenganishaji wa taka kulingana na aina ya takataka, watu waliokusanyikana hapo mbele ya gari jeupe huenda wanashiriki katika shughuli ya kuhamasisha au kutoa elimu .